Kifurushi cha dawa ya kampuni ya "R worm" kinaonyesha picha ya wanyama wakubwa na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee, maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Chupa dogo lina picha ya ng'ombe na maandishi ya kuvutia ikitoa maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mifugo na hivyo husaidia wafugaji kutumia dawa sahihi kwa usalama na ufanisi.

Mkulima mmoja wakiume amebeba mbolea tayari kwa kutumia shambani. Hivyo mbolea inayotumiwa inaboresha afya ya mimea na kuimarisha uzalishaji.

Kifurushi cha dawa kinaonyesha picha ya mbwa wa mkubwa na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee. Maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kifurushi cha dawa kinaonesha picha ya wanyama wakubwa na maelezo ya matumizi muhimu kwa wanyama. Maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kifurushi cha kampuni ya "DECTOMAX" inaonyesha picha ya mnyama mkubwa na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee. Maelezo hayo yanasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kifungashio chenye picha ya vifaranga na kuku na maandishi ya kuvutia kikitoa maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mifugo. na hivyo kusaidia wafugaji kutumia dawa sahihi kwa usalama na ufanisi.

Kifurushi cha kampuni ya venky's kinaonyesha mbwa mkubwa na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee, maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Katika duka la dawa za mifugo muuzaji anawafahamisha wateja akiwa na vichupa mbalimbali kando yake. Uelekezaji huu husaidia wateja dawa bora na za kuamika kwa mifugo yao.

Kifurushi cha dawa kilichotengenezwa katika kampuni ya Vetenex inaonyesha picha ya wanyama wakubwa na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama. Hii inasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kifurushi cha dawa kilichotengenezwa na kampuni ya "ASHIDOKSI" kinaonyesha picha ya kuku na maelezo ya matumizi maalumu kwa mifugo pekee. Maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kipeperushi chenye picha za mimea na maandishi yanayovutia, kimeandaliwa kwaajili ya kuwafahamisha wakulima. Hii inaangazia umuhimu wa mawasiliano bora katika kuwasaidia wakulima kupata huduma zinazohitajika.

Mwanamke mmoja amezungukwa na vifungashio mbalimbali vilivopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka la vifaa vya mifugo. Hii inaangazia umuhimu wa usambazaji na uhifadhi mzuri wa bidhaa za mifugo sokoni.

Katika jengo la kibiashara, banda moja lina bango la kampuni ya twiga huku bidhaa zimepangwa kwa mpangilio ndani ya makabati. Hii inaangazia usimamizi mzuri wa bidhaa na kuimarisha utambulisho wa kampuni jambo linalovutia wateja.

Kichupa chenye picha ya ng'ombe na maandishi ya kuvutia kikitoa maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mifugo. Na hivyo kuwasaidia wafugaji kutumia dawa sahihi kwa usalama na ufanisi.

Kifungashio cha dawa chenye maandishi ya kuvutia na picha ya mbwa limewekwa katika sehemu ya bidhaa za mifugo, hii inaangazia jinsi kifungashio kinavyovutia wateja na kuwasilisha maelezo muhimu kwa urahisi.

Bidhaa za kilimo mifugo na dawa za wanyama zinauzwa dukani zimewekwa kwenye kifungashio tofautitofauti, ili zisiweze kuharibika, na zimepangiliwa vizuri maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuuzi kuzitumia kwa usahihi.

Watu wanne wamevaa barakoa wakizungumza na muuzaji kwenye kaunta yenye madawa na pembejeo za kilimo, hii inaangazia umakini katika usalama wa afya pamoja na upatikanaji wa dawa muhimu kwaajili ya kilimo bora.

Gunia lina maandishi ya kuvutia na yamezalishwa na kampuni ya "AgriFlora", imewekwa kwa mpangilio katika sehemu ya bidhaa za mifugo na dawa, hii inaangazia usimamizi mzuri wa bidhaa ikiwahamasisha wateja kuhusu ubora na chanzo cha bidhaa.

Chupa imechorwa picha ya ng'ombe pamoja na maandishi ya kuvutia yenye maelekezo; imewekwa katika duka la bidhaa za mifugo, hii inaangazia umuhimu wa kufahamisha wateja kuhusu matumizi sahihi ya dawa kwa ufafanuzi wa picha na maandishi.

Kifurushi cha kampuni ya Salutem kinaonyesha picha ya mbwa na paka, na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee. Maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi, na kuepuka madhara kwa binadamu.

Bidhaa za kilimo mifugo na dawa za wanyama zinauzwa dukani zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti, ili zisiweze kuharibika na zimepangiliwa vizuri maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.

kichupa chenye picha ya ng'ombe, mbuzi, mbwa na maandishi ya kuvutia kikitoa maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mifugo na hivyo kusaidia wafugaji kutumia dawa sahihi kwa usalama na ufanisi.

Kifurushi cha dawa kutoka kampuni ya (next guard), inaonyesha picha ya mbwa mkubwa na maelezo ya matumizi maalum kwa wanyama pekee, maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Magunia mengi yamepakiwa viazi vilivyovunwa shambani hii husaidia kuhifadhi viazi kwa usafi na kuandaa kwa usafirishaji wa masoko na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Wakulima wanakusanya mahindi yaliyovunwa shambani, hii husaidia kuhifadhi mazao kwa usafi na kuandaa kwa ajili ya mauzo sokoni na hivyo kuwaongezea kipato wakulima hao.

Mkulima amevuna mananasi mengi na kuyapakia kwenye vyombo maalum kwa uhifadhi. Hii inaangazia mbinu bora za kuvuna na kuhifadhi mazao ili yadumu kwa muda mrefu na kufika sokoni yakiwa salama, na hivyo kumuongezea kipato mkulima.

Katika shamba mihogo mingi imevunwa kwa wingi, na kupakiwa katika magunia kwa mpangilio mzuri. Hii inalinda ubora wa mihogo na kuongeza thamani yake sokoni, na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Wakulima wamepanga maparachichi mengi yaliyovunwa katika vyombo maalumu shambani, hii husaidia uhifadhi matunda kwa usafi na kuzuia kuharibika mapema na hivyo huwaongezea kipato wakulima.

Mti wenye kahawa za rangi nyekundu na kijani, umejaa matunda yenye afya. Hii inaangazia utofauti wa mazao na umuhimu wa kuhifadhi mazao ya biashara na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Vitunguu vimestawi na kuchipua katika udongo wa shamba kubwa, ukuaji mzuri wa vitunguu huongeza mavuno na faida kwa wakulima na hivyo kuimarisha uchumi na kuongeza kipato chao.

Wakulima wanakusanya viazi vilivyovunwa katika magunia shambani, mpangilio huu unahusisha usafirishaji na uhifadhi wa mazao na hivyo huongezea kipato chao halili.

Wakulima wanakusanya vitunguu vilivyovunwa katika ndoo , hii husaidia kuhifadhi mazao kwa usafi na kuandaa kwa ajili ya usafirishaji . Na hivyo kuongeza thamani yao sokoni na kuongeza kipato cha wakulima hawa.

Mkulima ameweka mahindi yaliyovunwa kwenye ndoo tayari kwa usafirishaji. Hii inaangazia maandalizi ya mazao kwa ajili ya masoko na kuongeza tija katika kilimo cha kibiashara.

Wakulima wameweka hoho zilizovunwa katika vyombo tayari kwa kusafirisha sokoni, hii inaangazia maandalizi ya mazao wa masoko na kuongeza ufanisi wa biashara ya kilimo na hivyo kuwaongezea kipato.

Nje ya udongo wenye rutuba, vitunguu vimeanza kuota na vimefikia ukomavu. Hali hii huongeza thamani ya mazao sokoni na kuongezea faida na kipato kwa wakulima.

Kundi la wakulima linashirikiana kukusanya kahawa na kuipakia kwenye magunia kwa usafirishaji, hii inawezesha wakulima kupata kipato kutokana na mauzo ya kahawa.

Nyanya nyingi zilizovunwa zimepakiwa katika vyombo maalumu shambani. Hii huzuia uchafuzi na kuimarisha ubora wa bidhaa kabla ya kusambazwa na hivyo kuwaongezea kipato halali wakulima.

Mkulima wa kike amesimama huku amebebea mananasi yaliyovunwa, hii inaongeza kipato kutokana na mauzo ya mazao sokoni.

Wakulima wanaangalia kwa makini viazi vilivyovunwa na kupakiwa katika magunia, ukaguzi huu husaidia kuhakikisha ubora wa mazao kabla ya kuyauza sokoni.

Katika shamba wakulima wanatumia vyombo maalumu kupakia nyanya ili kuhifadhi mazao yao. Hii huongeza ufanisi wa usafirishaji na kuimarisha thamani ya mazao sokoni na hivyo kuwaongezea kipato.

Wakulima wanaandaa mahindi yaliyovunwa kwa uangalifu ili yawe tayari kwa kuhifadhi au kuuza sokoni, hii inaangazia hatua muhimu ya baada ya mavuno katika kuongeza thamani ili waweze kujipatia kipato chao.

Wakulima wamebebelea ndoo zilizojaa kahawa mpya walizozivuna wakielekea kuziweka sehemu maalumu ya ukusanyaji, na hivyo kudhihirisha mshikamano na juhudi za wakulima katika kuvuna mazao ya biashara kwa ufanisi ili kuweza kujipatia kipato chao.

Mkulima anakusanya kahawa kwa pamoja chini, baada ya kuitoa katika magunia, na hivyo kuwezesha ukusanyaji rahisi na kuharakisha mchakato wa kuvuna.

Mkulima anavuna mapapai kutoka kwenye mti wake Uliokomaa shambani, hii inaonyesha juhudi za mkulima katika kuvuna mazao ya biashara kwa wakati unaofaa na hivyo kumuongezea kipato.

Wakulima wanavuna viazi shambani na kuvikusanya kwa pamoja tayari kwa usafirishaji wa kuuza sokoni, hii hatua ya uvunaji na usimamizi mzuri wa mazao kwa ajili ya biashara na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Wakulima wamejipanga kuvuna maparachichi yaliyokomaa, na kuyaweka kwa uangalifu katika vyombo maalumu shambani, na hivyo husaidia kuhifadhi ubora wa mazao na kuongeza thamani sokoni na kipato chao.

Migomba mingi imeanza kustawi vizuri katika shamba lenye udongo wenye rutuba, hii inaangazia hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa zao la biashara ikionyesha matumaini ya mavuno bora.

Wakulima wanashirikiana kwa bidii kukusanya viazi vitamu vilivovunwa shambani. Na hivyo kuangazia umuhimu wa ushirikiano katika shughuli za kilimo kwa kuongeza tija na kipato chao.

Katika shamba kubwa miti ya mipapai imejaa matunda yaliyo komaa, tayari kwa kuvunwa na kuuza sokoni na hivyo kusisitiza ukuaji na uzalishaji wa mazao ya biashara na kuongeza kipato cha wakulima.

Mkulima mmoja wa kiume anachunguza hoho, zilizovunwa na kupakiwa kwa uangalifu katika magunia. Hii inaangazia umakini wa mkulima katika kuhifadhi mazao, jambo linaloongeza ubora na thamani ya mazao ya biashara na hivyo kujipatia kipato.

Wakulima wanavuna majani ya chai shambani na kuyaweka kwa uangalifu katika vyombo maalumu, na hivyo kusaidia kuhifadhi ubora wa majani ya chai kabla ya kusindikwa.

Mkulima wa kiume ndani ya shamba lenye miti ya kahawa iliyojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wanavuna nyanya kwa uangalifu na kuziweka katika vyombo vyao shambani. Hii inaangazia utunzaji mzuri wa mazao mara tu yanapovunwa ili kudumisha ubora na kuzuia uharibifu.

Wakulima wanavuna viazi vizuri kutoka kwenye udongo wenye rutuba shambani na hivyo kudhihirisha juhudi na mafanikio ya wakulima katika uzalishaji wa mazao ya biahara.

Wakulima wengi wa kiume wanapakia mahindi yaliyovunwa kwa umakini kwenye magunia. hii inaangazia umakini na utunzaji mzuri wa mazao jambo linaloongeza ubora na thamani ya mazao ya biashara na hivo kuwapatia kipato.

Wakulima wengi wanachambua kahawa zilizovunwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ubora wa mazao yao, hii ni hatua muhimu ya usindikaji wa kahawa kwa ajili ya soko la biashara na hivyo kuwaongezea kipato.

Wakulima wanavuna mahindi yaliyokomaa shambani na kuyaweka kwa uangalifu katika vyombo maalum vya kuhifadhia. Hii inasisitiza hatua muhimu ya uvunaji na uhifadhi sahihi wa mazao ili kuepuka upotevu na kuleta faida ya kiuchumi.

Wakulima wameweka nyanya nyingi walizovunwa Kwa umakini ndani ya vyombo maalumu ilikuhifadhi ubora wa mazao yao. Hii inasisitiza umuhimu na uhifadhi wa mazao kabla ya kusafirishwa masokoni na hivyo kuwaongezea kipato.

Mgomba umestawi vyema ndani ya uzio ukiashiria kilimo bora na utunzaji wa mazingira. Na hivyo kutoa mazao ya kudumu na kukuza usalama wa chakula kwa mkulima na kumuongezea kipato .

Nyanya zimestawi vyema katika miti yake ndani ya shamba lenye rutuba na hivyo hutoa lishe bora na ni zao, lenye thamani kubwa katika soko la mazao ya biashara.

Mimea yenye aina tofauti tofauti imeota na kustawi vyema katika shamba na lililozungukwa na uzio imara . Hii inaangazia mafanikio ya uzalishaji wa mazao mengi sokoni na hivyo kuwaongezea kipato wakulima .

Mkulima mmoja anavuna mapapai kutoka juu ya miti ya mipapai, huku akiwa amezungukwa na miti mingi ya mipapai shambani. Hii inaangazia shughuli ya mavuno katika mazingira mazuri ya kilimo cha biashara na hivyo kumuongezea kipato.

Mkulima wa kike anatabasamu na furaha baada ya kuvuna na kupakia mananasi mengi kwenye gari dogo. Hii inaangazia mafanikio ya mkulima na furaha inayotokana na matunda ya jitihada zake za kilimo na hivyo kumuongezea kipato.

Nyanya zimestawi na kukomaa vyema kwenye miti yake shambani, na hivyo kuonyesha mafanikio ya mkulima katika uzalishaji wa mazao ya biashara na kumuongezea kipato halali.

Migomba imejaa mikungu ya ndizi mbichi zilizoanza kukomaa mashambani kwa ajili ya mavuno. Hii ni hatua za ukuaji wa mazao ya biashara na maandalizi ya kuvuna ili kuhakikisha mavuno yenye tija na kuweza kuwapatia kipato wakulima.

Mkulima wa kiume ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalivu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara; ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Nyanya nyingi zimestawi na kukomaa vyema kwenye miti yake shambani. Hii inaangazia mafanikio ya mkulima katika uzalishaji wa mazao ya biashara na hivyo kumwongezea kipato kizuri.

Wakulima wengi wanapakia mananasi walioyavuna katika vyombo maalumu shambani, hii inaangazia hatua muhimu ya baada ya mavuno inayodhihirisha usimamizi bora wa mazao ya biashara; na hivyo kuwaongezea kipato chao halali.

Wakulima wamepanga mikungu ya ndizi kwa mpangilio mzuri tayari kwa kuuza sokoni, hii inaangazia maandalizi bora ya mazao ya biashara ili kuongeza thamani sokoni na kuweza kujipatia kipato chao.

Nyanya zimeanza kustawi katika miche yake shambani, zikidhihirisha dalili njema za mavuno mazuri. Na hivyo kuleta matumaini ya uzalishaji wa mazao ya biashara na kuleta mchango wake katika kipato cha mkulima.

Vitunguu vimeanza kuchipua kwa nguvu kutoka nje ya udongo shambani, hii ikidhihirisha mwanzo wa ukuaji mzuri wa mazao na kuonesha hatua za awali muhimu katika ukuaji wa mazao ya biashara na hivyo kuwaongezea kipato.

Nyanya chungu, zimestawi vyema katika miti yake ndani ya shamba lenye rutuba, na hivyo kuongeza thamani kubwa katika soko la mazao ya biashara na kuleta kipato kwa wakulima.

Pilipili zimeota kwa wingi katika miti iliyopandwa kwa mpangilio mzuri shambani. Hii inaangazia mbinu bora za kilimo na kuhamisisha utunzaji wa mazao kwa ufanisi .

Vitunguu vimeanza kuchipua na kustawi vyema juu ya udongo shambani. Hali hii inaashiria ukuaji mzuri wa mazao na kuleta matumaini ya mavuno bora kwa wakulima.

Vyombo vimejaa udongo, vina mimea inayochipua kwa kasi. Ukuaji huu huchangia kuongeza mavuno na kuboresha hali ya kilimo, na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Mimea imeota na kustawi vyema shambani ikiwa imezungukwa na uzio imara unaolinda dhidi ya wanyama na wadudu. Hii inaangazia ulinzi mzuri wa shamba unaochangia ukuaji bora wa mimea.

Miti mingi yenye mikungu ya ndizi mbichi zilizokomaa, imesimama katika shamba kwa mpangilio mzuri. Hii inaangazia ustawi wa kilimo cha ndizi na maandalizi ya mavuno bora, na hivyo hukuza uchumi wa wakulima.

Mkulima anaangalia kwa makini mimea iliyopandwa katika vyombo maalumu, ili kuhakikisha inakuwa vyema na hivyo kuonyesha juhudi za mkulima katika kufuatilia maendeleo ya mimea kwa kutumia mbinu za kisasa.

Mkulima anachunguza kwa umakini nyanya zilizokomaa vyema kwenye miti yake shambani. Na hivyo huonesha juhudi za mkulima na kuhakikisha ubora na mavuno mazuri ya mazao yake.

Viazi vitamu vingi vimepangwa kwa mpangilio ndani ya vyombo maalumu shambani, hii inaangazia usafi na utaratibu katika uvunaji wa mazao ya kilimo.

Mti wa ndizi umajaa matunda yaliyokomaa kikamilifu tayari kwa kuvunwa na mkulima, na hivyo kusisitiza matokeo mazuri ya kilimo bora na umuhimu wa utunzaji wa mimea.

Miti mingi yenye mipapai iliyokomaa imestawi vizuri katika shamba la mkulima, hii inaangazia mafanikio ya mkulima katika ukuaji wa mazao yenye tija na thamani ya juu.

Mkulima wa kiume amesimama pembezoni ya makabichi, yaliyovunwa na kupangwa vyema chini. Hii inaangazia usafi na utaratibu katika mavuno, ambao huvutia wanunuzi na kuongeza thamani ya mazao.

Miche mingi imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza katika chumba. Hii inaangazia maandalizi ya miche kwa ajili ya upandaji na kukuza kilimo bora na hivyo huwaongezea kipato wakulima.

Mimea imepangwa kwa ustadi ndani ya vifaa maalumu vya kisasa, ndani ya banda linalotunzwa vizuri. Hii inadhihirisha matumizi ya teknolojia bora ya kilimo, inayosaidia ukuaji mzuri wa mimea.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kimewekwa ndani ya banda lenye mimea iliyostawi na kukua vyema. Hii inaangazia matumizi ya kifaa hiki kuongeza ufanisi wa kazi na kuimarisha ubora wa mazao.

Mimea mingi iliyopangwa vizuri imekua na kustawi vyema ndani ya kifaa maalumu cha kisasa cha kilimo, kifaa hiki husaidia udhibiti hali ya ukuaji na kuongeza mavuno katika masoko.

Trekta kubwa limeunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinacho rahisisha kazi shambani, jambo linalo punguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kimewekwa kwa imara ndani ya banda lililojengewa kwa ustadi lenye mimea iliyostawi vyema. Kifaa hiki husaidia kuongeza ufanisi wa kazi na kuimarisha ukuaji wa mimea.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Trekta kubwa lililounganishwa ni kifaa cha kisasa cha kilimo inarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kimewekwa shambani kusaidia kazi za mkulima, hii inaangazia umuhimu wa teknolojia katika kuongeza tija katika kilimo.

Katika banda lililojengewa kwa ustadi mimea yenye afya bora imepambwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kilichowekwa kwa usahihi kando yake, teknolojia hii hupunguza kazi ngumu na kuongeza tija katika uzalishaji.

Mimea inakuwa na kustawi vizuri ndani ya kifaa maalumu cha kilimo kilichotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na hivyo husaidia kuongeza tija na ubora wa mazao kwa mazingira yanayodhibitiwa.

Trekta kubwa limeunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo huku kikirahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvukazi na kuongeza mavuno mengi kwa wakulima.

Trekta linaandaa shamba kwa kulima ardhi, huku mkulima akiwa juu akiliendesha kwa uangalifu, na hivyo kuwezesha maandalizi ya mashamba kwa haraka na kwa ufanisi kuliko kutumia mikono.

Mimea imepangwa kwa ustadi ndani ya kifaa maalumu kinachotumiwa katika kilimo cha kisasa. Hii inaangazia umuhimu wa matumizi ya vifaa hivyo katika kuongeza ufanisi wa kilimo na hivyo kuongeza uzalishaji.

Kifaa maalumu cha kilimo, kinatumiwa kuotesha mimea, na kuhakikisha ukuaji mzuri na ufanisi wa kilimo, hii inasisitiza umuhimu wa vifaa vya kisasa katika kuongeza uzalishaji wa mazao.

Katika banda lililotunzwa vizuri mimea iliyo kua kwa ustadi. Huku pembezoni kukiwa na kifaa maalumu kinachosaidia kazi za kilimo. Hii inasisitiza umuhimu wa teknolojia katika kuboresha tija ya kilimo.

Trekta kubwa limeunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinachorahisisha kazi shambani. Jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima na kuleta tija.

Mazao mengi yamewekwa ndani ya kifaa maalumu cha kilimo kinachotumika katika shughuli za kuvuna na kusindika, hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi na kupunguza kazi ngumu shambani

Mimea inaoteshwa ndani ya kifaa maalumu cha kilimo ili kuimarisha ukuaji wake kwa usahihi hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika kukuza mazao kwa ubora na tija.

Mimea imeota vizuri ndani ya kifaa maalumu cha kisasa cha kilimo na hivyo kukuza mazao kwa haraka na kwa mazingira yanayodhibitiwa.

Katika banda la kisasa lina mifumo maalumu, mimea imeendelea vizuri kwa kutumia mbinu za kisasa, na hivyo kusisitiza nafasi ya vifaa na mifumo ya kisasa katika kuongeza ufanisi na ubora wa mazao.

Trekta kubwa limeunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinachorahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Mimea imechakatwa kwa ufanisi kwa kutumia kifaa maalumu kinachosaidia katika kazi za kilimo, hii inadhihirisha umuhimu wa kutumia vifaa maalumu katika kuongeza tija na kupunguza kazi ngumu shambani.

Kifaa maalumu kinachimba ardhi kwa ufanisi mkubwa, huku kikiendeshwa na mkulima mwenye ujuzi, hii inaangazia matumizi ya teknolojia, katika kurahisisha kazi za kilimo na kuongeza tija.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo, kinarahisisha kazi ya uvunaji shambani. Jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Katika bwawa lililojengewa na kujazwa maji, samaki wanaelea, huku mitambo ikifanya kazi kwa ufanisi. Mfumo huu huimarisha afya ya samaki na kuzuia magonjwa na hivyo kuongeza uzalishaji kwa wingi.

Samaki wekundu wanaogelea ndani ya chombo kilichojaa maji safi. Hivyo inaangazia mazingira bora ya ufugaji wa samaki na umuhimu wa usafi katika ufugaji wa samaki.

Mabwawa yamepangwa na kujengwa kwa ustadi, yakizungukwa na miti iliyochanua, hii huongeza uhai wa samaki na kuimarisha mazingira ya uvunaji.

Samaki wadogo wenye rangi tofauti wanaelea kwenye maji safi yaliyojaa mimea ya majini. Mimea ya majini husaidia kutunza hewa safi ya oksijeni kwa samaki na hivyo kuwafanya kustawi kwa haraka.

Mifumo ya kisasa imewekwa katika bwawa lenye maji mengi na samaki wakielea vyema, mifumo hii husaidia kudhibiti ubora wa maji na kuimarisha ukuaji wa samaki na hivyo kuongeza uzalishaji.

Katika bwawa lililojaa maji samaki wengi rangi angavu wanaelea kwa furaha, hii inaashiria afya nzuri ya samaki na mazingira bora ya kilimo na hivyo kuongeza thamani ya bidhaa sokoni.

Mabwawa yaliyojaa maji yamejengewa vizuri kwa mpangilio madhubuti, hii hutoa mazingira bora kwa samaki kukua kwa afya na kwa wingi na hivyo kuongeza uzalishaji.

Samaki wengi wamevuliwa katika bwawa kwa kutumia vifaa vya kisasa, hii husaidia kuhifadhi ubora wa samaki na kuongeza uzalishaji wa kilimo cha samaki.

Samaki wengi wamejaa ndani ya chombo kilichojaa maji safi katika shamba la ufugaji, hii inaelezea kwa uwazi hali halisi ya ufugaji na kusisitiza umuhimu wa mazingira safi kwa ukuaji wa samaki.

Bwawa kubwa limejengewa kwa ufanisi nimejaa maji safi na samaki wakielea, hii inaangazia mafanikio katika ufugaji wa samaki na matumizi mazuri ya rasilimali za maji.

Bwawa lenye samaki wengi lina mitambo ya kisasa inayorahisisha huduma ya usimamizi na ufugaji, na hivyo husisitiza umuhimu wa mitambo katika kuboresha tija na usimamizi wa kilimo hiki.

Mwanaume mmoja amesimama kando kando ya bwawa lililojengewa kwa ustadi kwa ajili ya ufugaji wa samaki, na hivyo kusisitiza umuhimu wa miundombinu bora katika kuongeza uzalishaji wa samaki.

Shamba limejaa mimea ya mahindi yaliyoiva tayari kwa kuvunwa hii inaangazia hatua ya mwisho ya uzalishaji wa chakula na umuhimu wa mavuno kwa usalama wa chakula.

Maharage ya rangi tofauti yamewekwa katika matenga tofauti tofauti, hii inaongeza thamani ya mazao kwa kuvutia wateja sokoni.

Katika eneo kubwa wanaume wawili wanajishughulisha na kupanga miche kwa ustadi, hii inakuza uhai wa misitu na kusaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi.

Bwawa kubwa, lililoko karibu na miti minene na majani ya kijani. Hii inaelezea mazingira ya msitu na umuhimu wa kuhifadhi rasilimali za asili.

Katika eneo kubwa la misitu miti mingi imejikusanya kwa wingi na kuimarisha mazingira. Hali hii huongeza uhai wa wanyamapori na kuboresha hali ya hewa.

Miche imepangwa chini kwa mpangilio wa kitaalamu, mpangilio huu unasaidia miche kustawi vizuri na kuzuia mmwagiko kwa maji ardhini.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana anatoa maelezo ya kina kuhusu ukuaji wa miche iliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba. Na hivyo huangazia umuhimu wa elimu na uelewa katika kuhifadhi na kusimamia misitu.

Miti mingi imekusanyika kwa wingi, huku njia zimekatizwa na vichaka na matawi. Hii inaangazia changamoto za upatikanaji katika maeneo ya misitu na umuhimu wa usimamizi bora wa misitu.

Mto unakatiza taratibu katikati ya mawe, huku miti ya asili ikipendezesha kingo zake hii inasisitiza uhusiano wa asili kati ya vyanzo vya maji na misitu unaosaidia kuhifadhi mazingira bora.

Mto unakatiza taratibu kati ya mawe makubwa, huku miti ikizunguka kingo zake kwa utulivu. Hii inaangazia muafaka wa mandhari ya asili unaochangia kuhifadhi mazingira ya misitu na vyanzo vya maji.

Daraja la mbao limejengwa kwa ustadi katikati ya eneo lenye miti mingi ya asili, hii inaangazia matumizi endelevu ya rasilimali za misitu kwa ujenzi rafiki wa mazingira.

Mwanaume mmoja anapanda mti kwa uangalifu katika eneo la uwazi huku akitazamwa watu waliomzunguka, hii inadhihirisha mshikamano wa kijamii na umuhimu wa kishiriki katika uhifadhi wa mazingira.

Miche yenye migomba mingi imekusanyika kwa mpangilio mzuri kama sehemu ya maandalizi ya upandaji miti, hii inaangazia juhudi za kuhifadhi mazingira kupitia upandaji wa miti ya migomba.

Miche mingi imepangwa kwa mpangilio katika eneo moja kama sehemu ya maandalizi ya upandaji miti, hii inaangazia hatua muhimu ya kuhifadhi mazingira kupitia upandaji miti, jambo linalochangia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubishi.

Miche midogo ina mimea iliyokuwa vizuri na imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa hii husaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo husaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji ya virutubisho.

Mimea mingi imestawi ndani ya mabomba maalum yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo husaidia mimea kukua katika mazingira safi na lenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa ampangilio mzuri na kustawi vyema katika chombo maalumu cha kilimo bila udongo. Kilimo hiki husaidia kuokoa ardhi na maji na ni rafiki kwa mazingira mijini.

Miche idogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu iliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa a hivyo husaidia michekukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo, imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa yenye mimea iliyostawi vizuri, ndani ya vyombo maalumu vilivyounganishwa na mfumo wa mabomba ya maji. Mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, hivyo kuongeza uzalishaji.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye chombo maalumu cha kilimo bila udongo. Mfumo huu huezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji hivyo kuongeza uzalishaji.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, hii husaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Kwa ustadi mkubwa kifaa chenye taa ang'avu na matobo mengi kinasaidia mimea kukua vizuri katika mfumo wa kisasa, na hivyo kusisitiza umuhimu wa kutumia vifaa maalumu katika kuboresha uzalishaji wa mimea bila kutumia udongo.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche imepangwa ndani ya mabomba ya plastiki ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji wake. Hii hutumika na kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche imepangwa ndani ya mabomba ya plastiki, ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji wake na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yalio andaliwa kwa ustadi mkubwa, hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana; anapanga miche kwa uangalifu ndani ya vitalu, vilivyotengwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa; hii ina angazia umakini unaohitajika katika kuanzisha kilimo kisichotegemea ardhi.

Miche midogo iliyo na mimea iliyoanza kustawi imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, hii husaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche imepangwa ndani ya mabomba ya plastiki ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji wake na hivyo husaidia miche, kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa mpagilio mzuri kwenye chombo maalumu cha kilimo bila udongo. Mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji na hivyo kuongeza uzalishaji.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, ili kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mkulima mmoja ameshikilia mmea ulioanza kustawi, katika shamba lililopangiliwa vyema kwa kutumia teknolojia ya kisasa, na hivyo kuangazia namna kilimo cha kisasa, kinavyowezesha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye chombo maalumu cha kilimo bila udongo, huku mabomba yameunganishwa vyema. Hii huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji hivyo kuongeza uzalishaji.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche imepangwa vizuri ndani ya mabomba ya plastiki, ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji wake. Na hivyo kutumika katika kilimo cha kisasa, ambacho kuhakikisha ufanisi mkubwa wa uzalishaji.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea imepangwa na kupandwa vizuri ndani ya vyombo maalumu vilivo andaliwa kwa ustadi mkubwa. Hivo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti wa maji yenye virutubisho.

Miche imepangwa kwa ustadi ndani ya mabomba maalumu ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji wake, na hivyo kutumika katika kilimo cha kisasa, ambacho huhakikisha ufanisi mkubwa wa uzalishaji.

Bustani ya kisasa yenye mimea iliyostawi vizuri ndani ya vyombo vyake vilivyounganishwa na mfumo wa mabomba ya maji. Mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji hivyo kuongeza uzalishaji.

Wakulima wawili wakiume wanachunguza mimea iliyostawi vyema, ndani ya banda lililojengewa kwa ustadi. Uchunguzi huu hunasaidia kubaini afya ya mimea na kuboresha mbinu za kilimo na hivyo kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Makabichi yamestawi vyema katika shamba lililopangiliwa vizuri. Ukuaji huu huonyesha ufanisi wa mbinu bora za kilimo na kuongeza mazao na hivyo kuongeza thamani ya mazao sokoni na kuimarisha kipato cha wakulima.

Mkulima wa kiume anaangalia nyanya zilizoanza kukomaa kwa makini katika mti wake, hii inaangazia uangalifu wa mkulima katika kufuatilia maendeleo, ya mazao jambo muhimu kwa kilimo cha viwanda na hivyo kumuongezea kipato.

Katika shamba kubwa makabichi yamekua kwa afya na mvuto mzuri, hii inachangia kuongeza thamani ya mazao sokoni na kuimarisha kipato cha wakulima.

Katika banda kubwa ng'ombe wengi wanakula chakula chao kwa utulivu, hali hii huimarisha afya ya mifugo na kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama.

Ndani ya kibanda kilichojengewa kwa ustadi mimea inakua kwa afya na ustawi, mfumo huu huongeza tija ya uzalishaji na kuhakikisha ubora wa mazao, na hivyo kuongezea kipato wakulima.

Katika shamba lililopangiliwa kwa ustadi, makabichi mengi yamekuwa na kustawi kwa afya na uzito mzuri, hii inachangia kuongeza tija na kupunguza hasara katika kilimo cha viwanda.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda kubwa, hii inaangazia utaratibu bora wa ufugaji na kuongeza ufanisi katika kilimo cha viwanda.

Mkulima wa kiume anapima hali ya mahindi kwenye shamba lake, hii ina angazia hatua za uchunguzi wa mazao ambayo husaidia kuboresha tija na ubora wa uzalishaji.

Magari makubwa yenye mitambo inayosaidia katika uvunaji wa mpunga shambani, mashine hizi hufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kuharakisha mchakato wa uvunaji na hivyo kupunguza gharama za kazi na kuongeza tija ya wakulima.

Wakulima wawili wa kike wanachuma majani ya chai na kuyaweka katika matenga shambani. Hii inaangazia kazi ya mkusanyiko na uhifadhi wa mazao kwa usahihi, ambayo ni muhimu kwa kilimo cha viwanda.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio mzuri katika banda kubwa lililo jengewa kwa ustadi, mpangilio huu husaidia usimamizi bora wa mifugo na kuongeza tija katika uzalishaji.

Katika kiwanda kikubwa wafanyakazi waliovalia sare rasmi wanajihusisha na upakiaji wa nyanya kwa uangalifu, hii huzuzia uchafuzi na kuimarisha ubora wa bidhaa kabla ya kusambazwa na hivyo kuongeza kipato na uchumi.

Mkulima mmoja anamfundisha mwezake kwa kumuonyesha mimea iliyokua na kustawi vizuri, mafunzo ya moja kwa moja shambani huongeza uelewa wa mbinu bora za kilimo na hivyo kuongeza mazao.

Mimea imestawi na kupangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda maalumu la kilimo cha kisasa, hii ina angazia kilimo cha viwanda kinavyotumia mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji na uchumi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda lililojengewa kwa viwango vya kisasa, na hivyo hudhihirisha ustawi wa mifugo katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji bora.

Makabichi mengi yamekomaa vyema katika shamba kubwa la kilimo na hivyo kuleta tija na ubora wa mazao katika kilimo cha kiwango kikubwa na kuongeza uchumi wa viwanda.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa utaratibu mzuri, huku wakila kwa utulivu ndani ya banda lililojengewa kwa viwango vya kisasa na hivyo huongeza tija na uzalishaji bora katika sekta hiyo.

Makabichi yamekomaa vyema, katika shamba kubwa lililojengwa kwa mbinu za kisasa na hivyo kuangazia mafanikio ya kilimo cha viwanda katika kuongeza uzalishaji wa mboga bora.

Wafanyakazi wanapanga maparachichi kwa uangalifu ndani ya vyombo maalumu katika kiwanda, hii inaangazia umakini na utaratibu katika uhifadhi wa mazao; jambo linaloongeza ubora na thamani ya mazao katika kilimo cha viwanda.

Kuku wengi wa kisasa wapo ndani ya banda lililojengewa kwa ustadi na lenye vifaa maalumu vya kufuga. Hii inaangazia jinsi ufugaji wa kisasa unavyoboresha mazingira ya kuku na kuongeza uzalishaji kwenye ufugaji wa viwandani.

Banda kubwa la ufugaji linahifadhi kuku wengi wa kisasa kwa mazingira bora na usimamizi mzuri na hivyo husaidia kukuza sekta ya ufugaji kwa kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai kwa kiwango kikubwa.

Trekta kubwa limeunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinachorahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Wanyakazi wengi waliovalia sare maalumu, wanapakia nyanya nyingi katika vyombo kwa uangalifu katika kiwanda. Hii ina angazia umakini katika uvunaji na uhifadhi wa mazao, ili kudumisha na kuongeza thamani ya mazao haya.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na kustawi ndani ya banda kubwa lililojengewa kwa ustadi wa hali ya juu, hii inaangazia matumizi ya teknolojia na utaalamu katika kilimo cha viwanda ili kuongeza tija na ubora wa mazao sokoni.

Wafanyakazi waliovalia sare maalum wanapanga maua kwa uangalifu na kuyaweka kwenye vifungashio katika kiwanda. Hii husaidia kuhifadhi ubora wa maua na kuziandaa kwa usafirishaji na mauzo.

Nguruwe wengi wamewekwa katika banda kubwa lililojengwa kwa ustadi kwa ajili ya ufugaji wa kisasa, ufugaji huu utahusisha uzalishaji wa nyama kwa wingi kwa ajili ya viwanda na masoko.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa utaratibu mzuri huku wakila chakula chenye lishe bora ndani ya banda, hii inaangazia umuhimu wa mpangilio na lishe katika kuongeza uzalishaji wa mifugo.

Nyanya zimeanza kukomaa vizuri katika mti wake, ndani ya shamba kubwa, hii inadhihirisha hatua za ukuaji wa mazao katika mazingira yanayosimamiwa kwa kitaalamu, na hivyo kuongeza uzalishaji.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya banda lenye mimea iliyostawi vyema katika mfumo wa kilimo cha kisasa. Hii inaangazia umuhimu wa mazingira yaliyodhibitiwa katika kuongeza tija ya kilimo cha viwanda na hivyo kuongeza uzalishaji na kipato.

Vifaranga wengi wapo ndani ya banda maalumu wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kisasa vinavyosaidia ukuaji wao; hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika ufugaji wa vifaranga kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Trekta limeunganishwa na kifaa cha kiufundi huku likifanya kazi katika shamba lililojaa mimea yenye afya, na hivyo hutumika kuongeza uzalishaji na kupunguza matumizi ya nguvu kazi ya binadamu.

Wakulima wanaokota kahawa kwa uangalifu zilizodondoka chini ya mti baada ya kuvunwa katika shamba kubwa. Njia hii huongeza uzalishaji na kuhakikisha ubora wa kahawa kabla ya kusindikwa.

Katika shamba mimea yenye afya nzuri imepangwa huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa kando yake, mfumo huu huongeza ufanisi wa umwagiliaji na kuokoa maji shambani na hivyo kuimarisha ukuaji wa mimea.

Katika shamba kubwa, mifumo ya umwagiliaji imewekwa ili kuimarisha ukuaji wa mimea. Na hivyo kuongeza uzalishaji na kuokoa maji kwa kutumia mbinu bora za kilimo.

Mabomba mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika matuta ya shamba. Mpangilio huu husaidia kusambaza maji kwa ufanisi na kuimarisha kilimo.

Maji mengi yanatiririka katika mashamba ya mahindi, mtiririko huu wa maji husaidia kuondoa ukame na kuhakikisha mahindi yanakuwa vizuri.

Bomba refu linawekwa chini ya udongo katika shamba kubwa, hii usaidia kusambaza maji kwa ufanisi na kuokoa maji katika kilimo; na hivyo kuongeza ustawi wa mimea.

Shamba limejaa maji yakisambaa vizuri katika mimea iliyostawi vyema kutokana na mfumo bora wa umwagiliaji, hii inaangazia mafanikio ya matumizi ya mfumo wa umwagiliaji katika kukuza mazao shambani.

Mimea imeanza kustawi vyema ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, hii husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mabomba yamepangwa kwa ustadi kati ya mimea shambani, ili kurahisisha umwagiliaji wa maji kwa mimea yote. Hii inaangazia jinsi mifumo ya umwagiliaji inavyosaidia mimea kupata maji kwa ufanisi.

Mabomba mengi yaliopangwa vyema yanatoa maji kwa wingi katika mimea iliyostawi kwenye shamba kubwa, hii inaangazia matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaosaidia mimea kukua vizuri na kuongeza uzalishaji.

Wanaume wawili wanafanya kazi kwa bidii huku wakimwagilia mimea shambani kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji, na hivyo kusaidia mimea kustawi vizuri na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Katika mashamba yaliyojaa mimea iliyostawi vyema, maji yanatoka kwa wingi kwenye bomba na kusambazwa kwa ufanisi hii inasisitiza matumizi sahihi ya maji katika kilimo ili kuongeza uzalishaji na kuendeleza uhifadhi wa mazingira.

Mabomba yamepangwa vyema katika shamba, kwa ajili mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, hii inaangazia matumizi bora ya teknolojia ya umwagiliaji, ambayo husaidia kuongeza tija ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji umefungwa vizuri ndani ya shamba ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora, hii inadhihirisha matumizi bora ya tekinolojia katika kuongeza tija ya kilimo kupitia umwagiliaji wa uhakika.

Mabomba mengi yameenea shambani, yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mimea kwa ustawi mzuri, husaidia kumwagilia mimea kwa usahihi na kupunguza matumizi ya mali na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao.

Katika shamba kubwa mabomba yamefungwa kati ya mstari ya mimea ili kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha, na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kutoa unyevu wa kutosha wakati wote.

katika mandhari ya milima, miti mingi imejikusanya kwa wingi na kuunda mazingira ya asili mazuri. Hali hii huimarisha uhai wa wanyamapori na kuvutia watalii wengi.

Eneo kubwa la milima limefunikwa na miti na majani tele, hii inaangazia kwa usahihi wingi wa mimea kwenye milima ikionesha mazingira yenye afya, na mvuto wa kiasili.

Twiga wawili wamesimama kando ya mti mrefu uliyochanua katika eneo lenye majani mengi. Hii inaangazia maisha ya wanyama pori ndani ya mandhari yenye uhai na rasilimali nyingi za asili.

Katika mandhari ya kuvutia mawe makubwa yamewekwa yamewekwa kando na miti mingi yenye majani mengi, hali hii huimarisha mazingira na kutoa faraja kwa watu wanao tembelea eneo hilo.

Mtalii wa kike anakatiza katikati ya miamba ya mawe makubwa. Hii inaangazia msukumo wa mtu kuvinjari na kufurahia uzuri wa mandhari ya asili yenye mawe mengi.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Eneo kubwa lina miti mingi yenye majani mazito pamoja na majengo mbalimbali yenye miundo tofauti. Hii inaangazia uzuri wa mazingira ya asili na maendeleo ya miundombinu kwa uwiano mzuri.

Katika mandhari ya kuvutia, miti mingi imejikusanya kwa wingi katika eneo moja, huku milima ikijitokeza pembezoni; hii huimarisha uhai wa wanyama pori na kuvutia watalii wengi katika eneo hilo.

Bwawa kubwa liko katikati ya eneo lenye miti na majani mengi, bwawa hili hutoa mvuto na mandhari na kusaidia kuhifadhi maji katika mazingira hayo.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole. huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Mlima wenye theluji unadhihilisha kuwa kivutio kikubwa ndani ya eneo lenye ukame, hii inaangazia utofauti wa mandhari na uzuri wa maumbile hata katika maeneo magumu.

Miti mingi imekusanyika katika eneo la mlima ikiunda mandhari ya kuvutia ya asili, hii inaangazia uzuri wa mazingira ya milimani na umuhimu wa uhifadhi wa misitu.

Mto ndogo unakatiza katikati ya miti mingi iliyo jaa majani katika eneo kubwa la asili, hii inaangazia mandhari ya kuvutia yanayo weza kutumika kwa utalii wa mazingira au mapumziko.

Kuna mto unapita katikati ya miti mingi iliyoenea na kuunda mandhari ya kuvutia, hii husaidia kuhifadhi mazingira asilia na kutoa chanzo muhimu cha maji kwa viumbe hai.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki, yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Mto mtulivu unakatiza katikati ya miti mingi ukiupamba mandhari kwa uzuri wa asili. Hii inaelezea uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa kuyahifadhi.

Katika eneo kubwa lenye mandhari ya kupendeza, miti mingi imechanua na kufunika ardhi kwa majani mengi ya kijani. Hii inasisitiza uzuri wa mazingira na umuhimu wa miti katika kuleta ubaridi, kivuli na uhifadhi wa mazingira.

Mto unapitisha maji katikati ya miti mirefu na majani mengi, ukitoa mandhari ya kuvutia. Hii inaangazia uzuri wa mazingira na umuhimu wa maji katika kuleta maisha na uzuri wa asili.

Katika eneo lenye miti mingi ,majani yamekatwa vyema ,kuonesha mpangilio bora wa mandhari. Hii inasisitiza umuhimu wa usimamizi wa mazingira katika kuleta mandhari yenye mvuto.

Barabara ya lami inakatiza katikati ya milima yenye majani mengi na miti mingi ikiunganisha maeneo ya mbali kwa urahisi na hivyo kuwezesha usafiri bora na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Milima imejaa theluji juu ya vilele vyake, ni kivutio cha mandhari ya asili na hivyo kuangazia uzuri wa mandhari ya milima, na kuleta umuhimu wa kuyaifadhi kwa ajili ya utali wa mazingira.

Katikati ya msitu wenye miti mingi, mto unapita kwa utulivu na kuongeza uhai katika mazingira hayo, na hivyo kusisitiza nafasi ya mito katika kuendeleza uoto wa asili na maisha ya viumbe pori.

Majani mengi yameota miti mirefu imesimama na milima imezunguka eneo hilo, yenye mandhari ya kuvutia na hivyo kutoa mandhari ya asili yenye utulivu na hewa safi kwa wakazi na watalii.

Swala anakimbia kwa madaha ndani ya eneo lenye majani mafupi, vichaka, na anga la kuvutia, hii inaangazia uhai na uzuri wa mandhari ya asili pamoja na msukumo wa utalii wa wanyamapori.

Twiga wamesimama kwa utulivu huku, wakizungukwa na miti mingi katika eneo lenye mandhari ya kupendeza na anga safi. Hii inaangazia uzuri wa mandhari ya asili na umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori katika mazingira yao.

Pundamilia wamekusanyika katika eneo lenye miti mingi, wakionekana wakifurahia mazingira ya asili. Hii hudhihirisha uzuri wa wanyamapori katika makazi yao ya asili na umuhimu wa kuyahifadhi.

Katikati ya majani marefu, Watalii wawili wanapita kwa utulivu, kuelekea kwenye milima, yenye mandhari ya kuvutia, hii inasisitiza ushawishi wa utalii wa mazingira asilia, katika kukuza uchumi na utunzaji.

Katikati ya eneo lenye majani mengi bwawa kubwa linaakisi anga la kuvutia, hii inasisitiza uzuri wa maumbile na jinsi mandhari nzuri zinavyoweza kutumika kuvutia watalii au kwa mapumziko.

Miti na majani mengi vimeota katika eneo la uwazi na kuunda mandhari ya kuvutia ya asili, hii inaangazia uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa kuhifadhi wa maeneo ya kijani.

Milima ina theluji nyingi huku imepambwa kwa anga safi lenye rangi za kuvutia, na hivyo kuangazia uzuri wa mandhari ya asili na kuvutia watu kutembelea au kuhifadhi mazingira.

Miti mingi imeota kwa wingi, katika eneo kubwa lenye mawe yaliyotapakaa ardhini, hii inaangazia uoto wa asili unaochangia urembo wa mandhari na uhifadhi wa mazingira.

Eneo kubwa lina miti mingi iliyotapakaa pamoja na majani mafupi, likitoa mandhari ya kuvutia. Hii inaangazia uzuri wa mazingira asilia unaovutia na kuhamasisha utunzaji wa mazingira.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Pundamilia na Twiga wamekusanyika kwa pamoja katika eneo kubwa lenye miti na majani mengi, wakidhihirisha uzuri wa mandhari ya asili na hivyo kuleta utulivu na ushirikiano na wanyama pori katika mazingira yao ya asili.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya miti mingi katika mandhari yenye anga la kuvutia, hii inaangazia uzuri wa mazingira ya asili na njia zinazowezesha usafiri wa vijijini.

Katikati ya milima na msitu mnene mto unakatiza kwa utulivu ukiwa sehemu ya mandhari ya kuvutia, hii inasisitiza samani ya mandhari ya asili katika utalii wa mazingira ya kijani.

Msitu mnene wenye miti mingi, umejipanga katika eneo lenye madhari ya milima na anga lenye mvuto wa pekee na hivyo hutumika kama makazi ya wanyama pori na kusaidia kupunguza athari na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Simba mmoja amelala kwa utulivu chini, akizungukwa na majani mengi na miti ya kijani kibichi, huku majengo yakionekana kwa mbali. Mazingira haya yanadhihirisha uzuri wa mandhari ya asili yanayochanganyika na maendeleo ya miji.

Mfugaji mmoja amevalia nguo za kujikinga huku akitoa asali katika mizinga ya nyuki. Hii inaangazia uangalifu wa usalama wa mfugaji wakati wa Kazi yake, Jambo muhimu katika ufugaji wa nyuki.

Wafugaji wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga wanachota asali kutoka kwenye mizinga ya nyuki hii inaangazia hatua za usalama zinazochukuliwa wakati wa uchimbaji asali kuhakikisha mfugaji anahifadhi afya yake.

Mbuzi wengi wapo kwenye banda lililojengewa kwa mbao huku wakila kwa utulivu, hii inaangazia mazingira bora ya ufugaji ambayo yanaboresha afya na uzalishaji wa mbuzi.

Mizinga mingi ya nyuki, imepangwa kwa mpangilio mzuri, kati ya miti mingi zikisaidia uzalishaji wa asali shambani, na hivyo kuangazia umuhimu wa kufuga nyuki kwa kuongeza mazao ya asali na kuimarisha kilimo.

Mbuzi kasimama katika eneo lenye majani mafupi akitafuta chakula kwa utulivu. Hii inaangazia mazingira bora ya malisho ya mifugo ambayo huimarisha afya yao.

Mbuzi wengi wamekusanyika ndani ya banda lililojengewa kwa ustadi kwaajili ya ufugaji, hii huleta umuhimu wa miundombinu bora katika kuongeza tija ya ufugaji.

Mfugaji mmoja anamlisha mbuzi majani kwa uangalifu ndani ya banda lake. Hii inaangazia utunzaji bora wa mifugo unaochangia afya na ustawi wa wanyama na hivyo kuwapatia chakula bora na kipato chake.

Mbuzi wanakula majani huku mfugaji akiangalia kwa makini ili kuhakikisha wanapokea chakula cha kutosha, na hivyo huangazia utunzaji mzuri wa mifugo unaosaidia katika ukuaji na afya bora ya wanyama.

Katikati ya shamba la mahindi, wanawake wawili wanazunguka mbuzi mmoja, wakimuwekea alama kwa umakini. Hii inasisitiza umuhimu wa utunzaji bora wa mifugo pamoja na ushirikiano katika kilimo cha mseto.

Wafugaji wawili wa kiume, wamesimama ndani ya banda lenye kuku wengi na vifaa vya kisasa vya ufugaji. Hii inaangazia usimamizi wa ufugaji wa kuku na umuhimu wa kushirikiana katika shughuli hizo.

Mwanaume analisha bata wake waliokusanyika kwa pamoja nje ya banda. Hii inahakikisha bata wanapata lishe bora na hewa safi jambo linaloongeza afya na uzalishaji wao.

Kuku wengi wapo katika banda lenye vifaa vya kisasa vya ufugaji vifaa hivyi husaidia kuhakikisha afya na ustawi wa kuku kwa tija zaidi na hivyo kuboresha uzalishaji wa mayai na nyama kwa kuwahudumia kuku vizuri.

Bata mzinga wengi wamesimama kwa utulivu nje ya banda lao, utulivu wao unaashiria afya njema na mazingira mazuri ya ufugaji.

Mwanaume mmoja anaingiza bata wengi kwa makini ndani ya banda lililojengewa kwa ustadi, kwa ajili ya ufugaji. Hii inaangazia utunzaji mzuri na mbinu bora katika ufugaji wa bata, ikilenga ustawi wa wanyama.

Mfugaji anawapa chakula bata nje ya banda lao kwa uangalifu mkubwa. Na hivyo kuangazia utunzaji bora wa ndege unaochangia afya na ukuaji mzuri wa mifugo.

kuku wengi wamepangwa ndani ya banda lililojengewa kwa ajili ya ufugaji wa kisasa, hii inadhihirisha ukuaji wa idadi ya kuku katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji bora, na hivyo kuongeza kipato cha mfugaji.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya mmea na maandishi ya kampuni ya ''EA SEED'', inahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Miche mingi imepangwa vyema katika banda kubwa lililojengewa kwa ustadi, hii ina hakikisha ukuaji mzuri wa miche na kuongeza tija ya mazao.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya mimea na maandishi ya kampuni EA SEED, inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya 'simlo seed', kinahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Wakulima wengi wa kiume wanaangalia kwa makini punje za michele zilizopakiwa katika magunia na kupangwa vyema. Hii husaidia kuhakikisha ubora wa mbegu kabla ya kupandwa shambani.

Katika rafu zilizojaa vifungashio tofauti vya mbegu vimewekwa kwa mpangilio mzuri, huku bei zikioneshwa kwa uwazi, hii husaidia kuongeza uaminifu kwa wateja, na kurahisisha ununuzi wa mbegu.

Vifungashio vya mbegu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ya dukani, hii inaangazia usimamizi bora wa bidhaa na kurahisisha upatikanaji wa mbegu kwa mkulima.

Mimea mbalimbali imepandwa wa mpangilio mzuri, kwenye chombo maalumu cha kilimo. Mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, hivyo kuongeza uzalishaji.

Katika duka la mbegu mwanamke anaangalia kwa makini vifungashio na vichupa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu, hii husaidia kuweka bidhaa salama na kuhifadhi ubora wake kwa muda mrefu.

Mimea imestawi vyema katika udongo wenye rutuba katika shamba kibwa. Mimea yenye ustawi bora huchangia kuongeza wingi na mavuno.

Vifungashio vya mbegu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu dukani, hii inaangazia usimamizi bora wa bidhaa na kurahisisha upatikanaji wa mbegu kwa wakulima.

Katika magunia tofauti maharage ya rangi mbalimbali pamoja na mazao mengine yamepangwa kwa mpangilio mzuri, hii inarahisisha upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima na kuongeza tija.

Katika banda lililojengwa vizuri na kwa ustadi, miche imetunzwa na kupandwa vyema. Hii inahakikisha miche inakua salama na yenye afya bora kw uzalishaji wa mbegu.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya "EAC", kinahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Mimea imepangwa vyema katika banda kubwa lililojengewa kwa ustadi, hii inaangazia mpangilio mzuri na ubora wa banda jambo linaloongeza uzalishaji wa mimea kwa ufanisi.

Katika shamba la uzalishaji mbegu, mabomba yamewekwa kwa ustadi, ili kusaidia usambazaji wa maji na virutubisho, hii inasisitiza umuhimu wa mpangilio wa mabomba, katika kuhakikisha ukuaji mzuri wa miche na mbegu.

Katika shamba kubwa mimea imekuwa kikamilifu ikitoa matumaini ya mavuno mazuri ya mbegu, na hivyo kusisitiza umuhimu wa usimamizi mzuri wa shamba kwa uzalishaji endelevu wa mbegu.

Wakulima wanaweka mbegu kwa umakini ndani ya udongo, ili kuhakikisha mimea inakuwa na kustawi vizuri. Hii husaidia katika kuanzisha kilimo bora na kuongeza tija ya uzalishaji.

Mimea imestawi vyema ndani ya shamba ikiwa na dalili nzuri za kuzalisha mbegu bora, hii inadhihilisha matokeo mazuri ya utunzaji wa mimea kwa lengo la kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Ndani ya shamba, mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umewekwa kwa ustadi mkubwa ili kurahisisha usambazaji wa maji, na hivyo husisitiza miundo mbinu ya kisasa katika kuhakikisha kilimo endelevu na cha kisayansi.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya ''simlaw seed'' inahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya "EASEED", inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hichi.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya nyanya na maandishi ya kampuni ya Simlaw seeds, inahikikisha ubora wa mbegu. Jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Vifungashio vingi, vya mbegu tofauti , vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafuu, huku bei zao zikionekana kwa uwazi, hii inaangazia ushawishi wa usambazaji mzuri wa mbegu na uwazi wa bei kwa wakulima.

Mimea imepangwa vyema na kustawi vizuri kwa utaratibu ndani ya banda maalumu la kilimo, na hivyo kuwezesha ufatiliaji mzuri wa ukuaji wa mimea na urahisishaji wa uzalishaji wa mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu tofauti tofauti vimepangwa katika meza tayari kwa ajili ya kupandwa. Hii inasaidia wakulima kuchagua aina bora ya mbegu kulingana na mahitaji ya ardhi na msimu wa kilimo.

Vifungashio vingi vya mbegu tofauti vinapicha na maandishi ya kuvutia ikiwasaidia wakulima kuchagua mbegu bora, inaangazia umuhimu wa ufafanuzi wa bidhaa wa kuwasaidia wakulima kufanya maamuzi sahihi.

Mazao na nafaka zimepangwa kwa usahihi ndani ya vyombo na magunia nje ya duka la mbegu. Hii inaangazia mpangilio mzuri unaorahisisha upatikanaji na uhifadhi bora wa mazao.

Katika shamba kubwa mabomba yamewekwa kwa uangalifu ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora na hivyo kusisitiza matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kuboresha kilimo cha mbegu.

Ndani ya chumba cha dactari kuna mgonjwa amelazwa huku akiwa dactari ameingiza kifaa ndani ya kinywa chake ili kuling’oa jino ambalo tayari limepata madhara lisiendelee kuadhiri mengine

Mimea imeanza kuota ndani ya shamba, na mbegu inaashiria mwanzo mzuri wa mchakato wa kilimo. Hii hatua muhimu ya ukuaji wa mimea katika kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya "royal seed" inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Mimea iliyopandwa imeanza kuota kwa ustadi, ndani ya chumba maalumu, kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu bora, hii inaangazia maandalizi bora ya miche, kwa lengo la kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Kipeperushi kimechorwa wanyama kama mbwa, paka na sungura huku maandishi ya kuvutia kwenye kipeperushi yanatoa maelekezo muhimu kuhusu huduma zinazopatika. Hii husaidia wamiliki wa wanyama kuelewa huduma na kuongeza uaminifu wa kliniki.

Mbwa yuko ndani ya banda lililo jengewa kwa ubora na ustadi, banda hili linahakikisha mazingira safi na salama kwa wanyama, na hivyo husaidia kulinda afya ya mbwa.

Mabanda mengi yaliyojengwa kwa mbao yamepangwa kwa uangalifu, na hivyo kutoa makazi bora kwa mifugo, hii inaelezea jinsi mpangilo mzuri wa wa mbao, unavyosaidia kuunda makazi yenye afya kwa wanyama.

Mbwa wamewekwa ndani ya vibanda vyao safi na salama kwa ajili ya uangalizi wa kitabibu. Hii inadhihirisha umuhimu wa mazingira safi kwa afya ya wanyama wanaotunzwa na wataalamu wa mifugo.

Wauguzi wa wanyama wanaoangalia kwa umakini wa wengi wadogo waliokusanywa kwa ajili ya uchunguzi inaangazia huduma za afya kwa wanyama zinavyotolewa kwa umakini na uangalifu.

Mbwa mdogo anatumia vyombo vya chuma kunywa maji na kula chakula karibu na kibanda chake cha mbao. Hii inaangazia huduma bora kwa wanyama wa kufugwa kwa kuwapatia makazi salama na lishe sahihi.

Mabanda yaliyojengewa kwa Mbao yamepangwa vyema nje kwa ajili ya shughuli za wanyama, hii inaangazia utaratibu na usafi katika maeneo ya wanyama muhimu kwa afya na ustawi wao.

Tembo wengi wanapokea chakula kwa makini kutoka kwa wafanyakazi wa msitu huku watalii wakiangalia kwa mshangao kando ya uzio hali hii huimarisha uzoefu wa watalii na kuhamasisha utunzaji wa wanyamapori.

Twiga ameshikwa kwa upole na mwaunaume aliyevalia barakoa, hii huimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya binadamu na wanyama pori.

Ndege mkubwa amemshika nyoka kwa makucha yake huko akiruka naye, kama sehemu ya mawaidha yake hii inaangazia nyororo wa chakula katika mazingira ya asili na jinsi wanyama wanavyotegemeana kwa maisha.

Mwanaume mmoja amepanda farasi huku akizunguka katikati ya miti mingi akifurahia mandhari ya porini. Hii inaangazia muingiliano wa binadamu na mazingira ya asili, kwa utalii au uchunguzi wa wanyamapori.

Tembo wanatembea kwa utulivu pembezoni mwa gari la watalii, katika hifadhi ya wanyama pori. Hii inaongeza uzuri wa maisha ya wanyama pori, na umuhimu wa utalii wa mazingira.

Twiga amesimama kwa utulivu akizungukwa na miti mirefu katika mazingira yake ya asili, hii inaangazia amani na ustawi wa wanyama pori katika hifadhi zao.

Twiga amesimama kwa utulivu, akiwa katikati ya miti mingi iliyochanua, yenye majani mengi. Hii inaangazia amani ya wanyama pori, katika mazingira yao asilia na umuhimu wa uhifadhi wa viumbe hai.

Ndege mkubwa ameketi juu ya tawi la mti, akitazama mazingira kwa utulivu hii inadhihirisha utulivu wa wanyamapori na umuhimu wa kuhifadhi makazi yao ya asili.

Ameketi kwa utulivu akifurahia mazingira ya pole. Hii inadhihirisha na kusisitiza uhusiano mzuri kati ya wanyamapori na mazingira yao ya asili.

Swala anakula majani kwa utulivu katika mazingira yake ya asili, na hivyo kudhihirisha amani na ustawi ya wanyama pori katika hifadhi zao.

Eneo la mapumziko limepambwa na Twiga anayezunguka kwa utulivu akifurahia mazingira ya porini, hii inaangazia utulivu wa wanyamapori katika makazi yao na umuhimu wa uhifadhi wa maeneo ya mapumziko .